Mtu aliyesimama shambani. Mtu huyo amevalia mavazi ya rangi nyekundu. Amesimama kando au kati ya mimea ya migomba. Migomba hiyo imejaa ndizi na yote vina matawi ya rangi ya kijani.

Zizi la kisasa la kuwafugia ng'ombe. Ng'ombe hawa ni wanne na wote ni wa aina ya freshan. Baadhi ya ng'ombe hao wamewekewa vitambulisho vya maskio ambavyo ni vya rangi ya manjano. Pia kuna kidimbwi cha kunywea maji.

Ndizi nyingi ambazo zinaonekana zimepangwa. Mazingira yanaonyesha au yanaashiria kwamba hapa ni sokoni. Kunao akina mama ambao wanaonekana ni wauzaji wa hayo au wa hizo ndizi.

Shamba la migomba, shamba hilo linaonekana pia lina magugu ambayo yamerefuka sana. Migomba hiyo ina majani ambayo yanaonekana yamekauka na mengine bado ni ya kijani.

Mwanaume aliyesimama amevalia kofia na kabuti ya manjano .Ameshika bomba ya dawa mkononi na anaonekana kumpulizia ng'ombe dawa. Sehemu hiyo inaonekana kuwa ni zizi la ng'ombe.

Mama ambaye amesimama shambani vilevile anaonekana ameshika ndizi iliyokatwa. Kunawezekana mama huyu anafanya ukulima wa ndizi na amekata ndizi zake kwa ajili ya kupelekewa au kusafirishwa yakauzwe.

Mkulima aliyesimama shambani ni mkulima ambaye ni wa kiume na anajihusisha na upanzi au ukulima wa mahindi. Anaonekana amevuna mojawapo ya mahindi na ameshikilia mkononi.

Mama aliyevalia nguo nyeusi. Aamesimama sehemu inayoonyesha kwamba ni shambani. Upande wa kando kunayo migomba, na baadhi ya migomba hiyo imezalisha ndizi.

Ng'ombe wa kisasa walioko kwenye zizi maarufu kama zero grazing .Ng'ombe hao wanaonekana wamepewa nyasi na upande wa mbele kunayo magunia yaliyopangwa na kuna uwezekano ni chakula cha ng'ombe hao.

Mwanaume aliyevalia kabuti la rangi ya manjano. Mwanaume huyo pia amesimama kando ya pikipiki. Kunayo pikipiki nyingine, na pikipiki hizo zote zimebeba mitungi ya maziwa. Kuna uwezekano mwanaume huyo anafanya ukulima wa kufuga ng'ombe wa maziwa.

Mazingira yanayoonyesha kampuni ya kusindika mzaiwa. Kunayo mwanaume aliyeshikilia mtungi wa maziwa amevalia kabuti na kofia nyeupe. Kunao wanaume wawili waliosimama kwenye gari wakiwa wanaonekana ni wakulima walioleta maziwa yao pale.

Shamba ambako kumejengwa zizi la ng'ombe , upande wa nyuma kunayo sehemu imewezkwa kwa mabati na upande wa mbele ni kidimbwi cha kunyea maji, kunaye ng'ombe na sehemu kando kunaye mitungi miwili.

Mkono wa mtu ambao umeshikilia ndizi ,ndizi hiyo inaonekana imemenywa maganda yake ,Kuna uwezekano huyu ni mkulima wa ndizi na anaandaa ndizi hiyo kwa ajili ya kupika.

Sehemu inayokisiwa kuwa ni shamba la ndizi. Kunao mama wawili waliosimama pale, mmoja amejifunga kitambaa cheupe na mwingine chekundu. Mama hao wanaonekana wanataka kukata ndizi ambayo iko tayari.

Kidimbwi cha kuogeshea ng'ombe. Sehemu ya kidimbwi hicho umeundwa na chuma. Ngombe hao ni wawili na wanaonekana wameletwa pale na mkulima ili wapate kunyunyiziwa au kutumbukizwa kwenye dawa.

Kiwanda cha bidhaa za kilimo. Kiwanda hichi kina wafanyikazi ambao wanaonekana wamejifunga magwanda meupe pamoja na barakoa ya uso nyeupe. Wafanyikazi hawa ni wamama na wanaonekana wanayakagua au kupima maziwa.

Wanaume waliovalia nguo au sare za kazi, pia kuna baadhi waliovalia kofia nyekundu. Wanaonekana kuyamwaga maziwa na mazingira yanaonyesha ni kiwanda au kampuni ya kusindika maziwa.

Watu wawili , mmoja ni mwanamke na mwingine ni mwanaume. Mwanaume huyo ameshikilia mtungi wa kijani kibichi na mtungi huo unaonekana kuwa na dawa ya kunyunyizia mimea.

Ng'ombe waliosimama katika zizi la kuogeshea ng'ombe. Upande wa nje ni mwanaume aliyesimama. Mwanaume huyo ameshikilia bomba la maji mkononi. Kuna uwezekano mwanaume huyo ni mkulima na anafanya ukulima wa kufuga ng'ombe wa maziwa.

Mashine maalum ya kukamulia ng'ombe, mashine hiyo yana mirija ambayo imefunganishwa pamoja na chuchu za ng'ombe. Ng'ombe hao wanaonekana wako zizini na wanaendelea na kukula, huku mashine yakiendelea kukamua.

Shamba lililokithiri mimea ya migomba, pia kunayo miche midogo ambayo haionekani vizuri. Upande wa nyuma kunao msitu na anga inaonyesha kunayo mawingu.

Mkulima ambaye amechutama. Anaonekana kuwa anamkamua ng'ombe huku akitumia ndoo ya rangi ya samawati. Ng'ombe huyo anaonekana amesimama kwa utulivu na moja ya pembe zake imepinda.

Mama aliyesimama shambani amevalia nguo nyeupe, amejifunga kitambaa na hata miwani. Anaonekana anashika ndizi na ni mgomba uliozaa ndizi na huenda mama huyu anafanya ukulima wa ndizi.

Shada ya ndizi ,ndizi hizo zinaonekana zinapakiwa au zinatolewa kwenye magari ,magari hayo ni mawili na ni ya mizigo na yote ni ya rangi ya samawati na ata kijani ,kunao watu ambao wanajishughlisha na shada hiyo ya ndizi .

Mwanaume wa umri wa makamo. Aliyevalia buti nyeupe na hata anaonekana amesimama kwenye zizi la ng'ombe. Kunaye ng'ombe mmoja pale aina ya Freshian. Kuna uwezekano huyu ni mkulima wa ng'ombe wa maziwa.

Kituo cha kunyunyizia dawa ng'ombe. Kunao ng'ombe wawili pale, na mmoja anaonekana kunyunyiziwa dawa. Yule anayenyunyizia dawa anaonekana kuwa ni mkulima, na pia kuna mwanaume mwingine ambaye anaonekana kumsugua ng'ombe huyo.

Shada la ndizi, shada hilo linaonekana ni la wakulima wanaofanya ukulima au upanzi wa ndizi, sehemu kando kuna kikapu cha samawati ambacho ni cha kubeba na upande wa mbele kunao watu ambao wanaonekana pia ni wakulima wa ndizi.

Mkono wa mwanadamu, mkono huo umeshikilia sehemu ya mmea. Hapa inaonyesha huyu ni mkulima yuko shambani mwake na anakagua mimea yake. Mimea hiyo ni aina ya mahindi na inaonekana imevamiwa na ugonjwa fulani.

Shada za ndizi. Ndizi hizo zote zinaonekana zimeiva kwa sababu zimekitiri rangi ya manjano. Kuna uwezakano hapa ni sehemu ya mkulima wa ndizi. Ndizi hizo zimewekwa kwenye sakafu la au sakafu juu ya vikae.

Watu ambao wamesimama sehemu au katika bwawa la kuogesha ng'ombe, watu hao kuna uwezekano kuwa ni wakulima na wamewaleta ng'ombe hao pale iliwaweze kuoshwa.

Wanaume wawili waliosimama karibu na pikipiki. Mmoja anaonekana ni mnunuzi wa maziwa na mwingine ni mkulima wa maziwa anayeyauza. Maziwa hayo yanamiminwa katika mitungi maalum ya kubeba maziwa.

Shamba kubwa lenye mimea. Mimea hiyo yote inaonekana ni ya migomba. Mimea hiyo pia ina majani ya kijani na inaonekana kuwa ilipandwa kwa pamoja ama kwenye laini moja.

Shambani ambako kuna mimea. Mimea hiyo ni mahindi. Majani yake yanaonekana kuvamiwa na janga fulani. Janga hilo linaonekana limeletwa na wadudu waitwao viwavi jeshi.

Ndama wanne na ndama hao wamewekwa kwenye zizi. Wote wamewekwa kwa pamoja. Zizi hilo limejengwa kwa chuma na hata mbao. Kunao baadhi ya ndama ambao wamewekewa vitambulisho vya sikio.

Mikono ya mwanadamu. Mikono hiyo inaonekana imeshikilia mahindi yaliyo kauka na anayagongoa mahindi hayo. Pia upande wa kando kunayo mikongojo kuashiria ya kwamba huyu ni mkulima na kuna uwezekano ni mlemavu.

Miche, miche hio inaonekana kuwa ni ya migomba, imepandwa kwenye udongo uliosokotwa katika vijikaratasi vya rangi nyeusi, miche hio ina afya nzuri na matawi yake ni ya kijani.

Ng'ombe mweusi amesimama na anaonekana amefungwa kwenye miti. Ng'ombe huyo anaonekana anaugua na mwili wake umevimba. Kuna uwezekano mwenye hii ng'ombe ni mkulima ambaye anajiandaa au anamuandaa ng'ombe ili amtibu.

Chupa za plastiki ambazo ni sehemu ya mashine ambayo yanatumika kukama maziwa. Mashine hiyo yamefunganishwa pamoja na chuchu za ng'ombe. Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa ni wa gredi au wa kisasa.

Mwanamume aliyevalia magwada ya manjano, huku amejifunga mtungi ya dawa kwenye mgongo wake, mwanamume huyo anaonekana ananyunyuzia ng'ombe dawa, kuna uwezekano huyu ni mkulima anayempa au kumnyunyuzia ng'ombe wake dawa.

Mama aliyevalia gwanda nyeupe na ameshikilia ndoo mkononi anaonekana kumwaga maziwa katika mtambo aidha ni wakusafisha au wa kuweka maziwa. Kuna uwezekano kwamba mama huyu anafanya ukulima wa ng'ombe ya maziwa.

Kwenye zizi la ng'ombe, kunao ng'ombe pale, na kunaye mkulima aliyevalia kabuti la kijani ameketi chini. Mkulima huyo amemfunga ng'ombe miguu ya nyuma, na anaonekana anaendelea kukamua. Huku akitumia ndoo nyeupe.

Maziwa ambayo yamemiminwa kwa bakuli, bakuli hilo ni la aina ya glasi, maziwa hayo yanaoneka yameganda na huenda yameeandaliwa na mkulima wa ufugaji wa ng'ombe.

Ng'ombe wanne. Ng'ombe hawa ni wa aina ya freshan. Ng'ombe hawa wanaonekana wamewekewa vitambulisho maskio vyenye rangi ya manjano. Wanaonekana wanaokula nyasi ila aliyepembezoni anaonekana amesimama tu.

Mwanaume aliyevalia buti nyeusi amesimama shambani. Kuna uwezekano hili ni shamba lake na ni shamba la migomba. Moja wa migomba umezalisha ndizi na mwanaume huyo anaonekana kuguza au kukagua.

Mwanamme aliyevalia mavazi meusi, anaonekana kutabasamu. Mkononi ameshikilia mtungi wa maziwa. Anaonekana kumimina maziwa hayo kwa kichungi. Kando yake kunayo mitungi mingine ya maziwa.

Mwanaume aliyesimama nyuma ya gari la kubeba bidhaa. Amevalia kofia ya usalama yenye rangi nyeusi anamimina maziwa kwa ndoo nyeupe zilizopakiwa kwa lile gari. Gari hilo ni la rangi nyekundu.

Zizi la kisasa la kufuga ng'ombe. Kunao ng'ombe wengi pale aina ya fresian . Ng'ombe hao wanapewa chakula. Katika zizi hilo, kunayo sehemu imejengwa kwa chuma na miti. Upande wa mbele kunao mlango wa kijani.

Mwanaume ameshika mkungu wa ndizi. Mwanaume huyo anaonekana kukagua baadhi ya ndizi. Sehemu aliyoko inaonekana kuwa kwa shamba lake. Kando yake ni mimea ya ndizi yenye matawi marefu.

Watu wamesimama karibu na duka la kuuza maziwa. Duka hilo limepakwa rangi ya samawati. Upande wa juu, kunao mchoro wa picha ya ng'ombe na ndoo ya maziwa. Sehemu kando kunayo mitungi maalum ya kubebea maziwa.